Hawa ni mawakili ambao wameapishwa ili waanze kufanyia kazi wananchi. Hawa mawakili wapya wamepata kazi na hawa wanaapishwa ili waanze kufanya kazi yao kufanyia wananchi wetu wa Kenya. Hawa mwenye amehudhuria ni rais wetu wa Jamhuri wa Kenya, William Samoei Ruto.

Wachezaji hawa wanashangilia ushindi yao. Hawa wanakimbia kwa barabara wakishangilia kwa shangwe na vigelegele, wakipiga duru wakichezacheza kwa kiwanja ili waonyeshe ushindi yao.

Hawa kina dada wachezaji wa mpira wanacheza kwa bidii sana. Wachezaji hawa wa mpira nambari ya pili, nambari ya sita na ya kumi na tano wako mstari ya mbele wakitia bidii sana ili kila mmoja wao anajitakia kushinda mchezo huu mpira huu. Hao wachezaji bora wanatia bidii.

Wachezaji hawa wameshinda michezo ya. Hawa wanafurahia kushinda kwao kwa sababu wamefanya mazoezi ya kutosha na wametia bidii ili waweze kuenda kwa mchezo kushindana na wachezaji wengine na wameshinda wamekuwa washindi bora zaidi.

Wafanyikazi wa serikali wameenda kwa mtwanja ili wahudumie wananchi. Wananchi wamekuja hapa kwa wingi ili wapate kudumiwa na hawa watu wafanyikazi wa serikali kwa sababu wamekuja mpaka makwao.

Wachezaji hawa wako Kwa kiwanja hawa wachezaji wa Gor mahia wanashangilia wachezaji wenzao ambao wanashindana na wengine kwa kiwanja hawa wanatakia upande wao wapate kushinda hili wapate tunzo zaidi.

Hapa kwa kijiji kumeharibika kwa barabara, kuna kuna poromoko mbaya zaidi, Hii ni mfereji, ambazo mtu akiingia anaweza kuwa hatari zaidi, na watu wa hapa wapate kujiepuka kuingia kwa mfereji.

Wachezaji wa Gor Mahia wako uwanjani wakicheza mpira. Hawa wanapea motisha ya ili waweze kucheza vizuri ili wa Gor Mahia waweze kuwa washindi bora zaidi wapate tuzo wakishangilia waende nyumbani wakiwa na furaha zaidi.

Wachezaji wa kampuni wa Tusker wanacheza kwa kiwanja. Wenzao huku kwa kiwanja wanashangilia hao wachezaji ili waweze kufanya bora zaidi na kushinda hii tunzo ili waende nyumbani wakishangiliwa, wakishangilia ushindi yao vizuri.

Rais William Samoei Ruto, Martha Koome na Moses Wetangula wanachukua picha za kumbukumbu hapa mbele ya judiciary wa kuchukua picha wakiwa wamemaliza mikutano.

Hawa watu wamekuja kiwanjani ili kushangilia wachezaji. Hawa wanashangilia wachezaji wa Kenya hawa wanataka timu ya Kenya waweze kushinda hii mchezo ili wapeleke tuzo Kenya.

Wachezaji wa KDF wanacheza kwa kiwanja hii wa kucheza michezo ya kushindana na makampuni zingine. Hawa wachezaji wa KDF wanashangiliwa kwa kiwanja ili waweze kufanya vizuri na kushinda hii mchezo.